Huku tunaona chanjo, chanjo hii inaonekana kuwa haijatumika na hii chanjo inaweza kutumika kwa kudungiwa mgonjwa ili aweze au aje kupata hali njema maishani mwake na pia aweze kupata maisha bora na kuishi kama watu wengine.

Huku tunaona madaktari mawili. Madaktari hawa ni madaktari wa meno. Wanaonekana kuwa waagalifu katika kazi yao pia wamevalia barakoa ili kuzuia kuambukizwa au kuzuia hewa mbaya.

Hapa tunaona vyoo ambazo ni za watu ambao wanafanya kazi hapa. Vyoo hivyo vinaonekana kuwa vina masharti kwamba mtu anapaswa kunawa ili mkono baada ya kutoka msalani ili kudumisha usafi.

Huku tunaona watu, watu hawa wanaonekana kuwa wanashanga au wamepikwa na mshangao kwani hii nyumba imeboromoka na mahili yao imeanguka wanaonekana kuwa wanaokota vitu ambavyo zilipakia.

Huku naona madawa na dawa hii inatumika kwa kudungwa mgonjwa ili aweze kupata nguvu mpya, dawa hii pia inaonekana haijatumika na inaweza kutumika wakati wowote kwa sasa. Dawa hii inatumika sanasana kwa watoto.

Tunaona wauguzi wakiwa katika operesheni wanaonekana kuwa waangalifu sana kwa kazi yao ili kuweza kumsaidia mgonjwa huyu kupata afya njema na hali nzuri maishani mwake tunaona wakiwa wamevalia barakoa ili kuzuia kuambukizwa ugonjwa.

Huku tunaona watoto wawili, hao wanaonekana wakidumisha usafi pia huku wanaonekana kuwa ni mahali ambapo usafi lazima ifuatwe na pia huku ni hospitalini na wao wameoanga laini kufuatilia ili wapate kunawa.

Huku, tunaona, daktari, na mgonjwa, mgonhwa huyu, anaonekana kuwa, anafanyiwa, masoezi, ya muguu yake, huyu mgonjwa pia, ameivalia, barakoa, ili, asiweze, kupata firusi, tofauti, tofauti, mwilini, mwake.

Huku naona madaktari, madaktari hawa wanaonekana kuwa ni madaktari wa kusaidia wamama hospitalini ili kupata kuzaa watoto bila kupata uchungu mwilini mwao sana, wanaonekana pia wamevalia barakoa ili kuzuia kuambukizwa.

Huku naona daktari na mtoto aliyekuwa hali mahututi. Huyu mtoto anaonekana akipimwa joto mwilini mwake anahudumiwa na daktari huyu ili kuhakikisha kuwa mtoto huyu amepata afya njema maishani mwake.

Huku naiona madawa, madawa hizi inaonekana kuwa haijatumika lakini iko tayari kutumika kwa sasa, hizi madawa ni ya kudungiwa kwa watoto hili kuzuia virusi mwilini mwao na kupata hali njema.

Kitaka hii picha naona ya kwamba kuna daktari ambaye amevaa barakoa, na mama moja ambaye pia amevaa barakoa naona ya kwamba mtoto anadungwa sindano ili apate kuwa na.

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna madawa ambazo zimejazwa. Hizi madawa zinaonekana kua haijatoboka bado ziko vizuri.

Katika hii picha naona masaai moja ambaye anadungwa sindano ya begani na daktari huku pia naona huyu mtu anasikia uchungu wa kudungwa sindano.

Hapa naona ya kwamba kuna ngamia ambaye amekufa, na huku ni mahali pana ukame mkubwa sana. Hii ya huku imeonyesha ngamia imeteseka kabisa.

Huko naona madawa. Madawa hizi zimatumika kwa kutoa maumivu mwilini. Dawa hizi pia zimatumika kupaka au kumeza hili mtu paste Hali njema maishani mwake . Hii dawa inatumika na watu wakubwa walio na miaka kumi na kuenda juu .

Tunaona madaktari. Madaktari hao wanaonekana kuwa wanampa chanjo watu hao. Watu waliokuwa hapa wanaonekana kuwa ni wengi mno wakiwa wamepanga laini ili wapate chanjo hio. Watu huku wanaonekana kuwa wamevalia barakoa.

Huku tunaona daktari, mzazi au mama aliyevaa barakoa na mzee mmoja pia aliyevaa barakoa. Pia huku tunaona mtoto anapata chanjo kutoka kwa daktari ili apate hali nzuri au kuzuia virusi vinavyoambatana na baridi.

Hapa naona ya kwamba kuna madawa ambazo zimewekwa katika juu ya meza. Hii dawa inaweza tumika kwa kudungia mtu yeyote aliyekua na ugonjwa.

Huku naona ya kwamba kuna watoto wa chekechea na mwalimu wao ambao anawasimamia kuchota maji naona hao watoto wanachota maji ya kukunywa hapa kuna uwezekano wa kuwa maji sawa.

Katika hii picha naona ya kwamba, kuna mama anaye safisha mikono yake. Huyu mama anaonekana kua yeye ni mfanyikazi. Hapa pia naona kuna maji ambayo inamwagika.

Hapa naona dawa linaloweza kutumika kutibu watu ambayo wanaugonjwa kadhaa kadhaa, hili dawa ni nzuri kwa sababu inatusaidia sisi kama watu.

Huku naona ya kwamba kuna mama moja ambaye anajaribu kuelezea wengine kitu hapa inaoneka kulikuwa katika darasa moja wakifanya mkutano huu pia naona kuna umanikiachi ya hawa watu.

Naona yakwamba kuna mtu anatobolewa maskio au anadungwa maskio ili aende akaweke hereni za maskio. Naona kuna umakinikaji.

Hapa naona ya kwamba kuna daktari ambaye amevaa barakoa na pia mkononi ameivalia vizuizi huku ni hospitalini na hapa kuna daktari wa meno anayesafishia jamaa moja.

Huku unaona mama mmoja anayepata chanjo kutoka kwa daktari. Daktari huyu anaonekana kuwa amevaa barakoa na pia huyu daktari anamchunga huyu mama ili awe na afya njema au asiwe na shida yoyote ya mwili wake.

Hapa tunaona kuna dawa ambayo inatibu mtu ambaye ni mgonjwa. Dawa hili inaweza kutumika kutunza mtu awe na afya nzuri. Dawa hili ni vizuri kwa mwilini mwetu.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna wanafunzi ambao wanafunga barakoa na wanaonekana kuwa wansafisha mikono yao wanaonekana kuwa wakitoka msalani.

Katika hi picha naona ya kwamba kuna madaktari wawili na mgonjwa alioko katika hali ya mahututi naona ya kwamba kuna uwezekanaji wa kutibiwa huyu

Huku naona madaktari wawili waliovaa barakoa na kuvaa koti moja ambaye ni jumla hao wanapiga dawa mahali watu hukuja kukalia ili wangonje watibiwe.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mtu ambaye anatibiwa na daktari wa meno. Hii picha kuna onyeshwa kwamba daktari amevaa barakoa.

Huku tunaona madawa. Madawa hizi zinatumika kwa kuchanja mtu, ili kuzuia virusi mbalimbali mwilini. Hii dawa inaonekana kuwa haijatumika, na hii dawa pia inapatikana hospitalini mahali wagonjwa wanaenda kundugiwa ili wapate hali njema.

Huku tunaona mzima moto. Huyu mtu anaonekana kuwa amejikinga ili asiweze kushikwa au kupata na moto. Pia huku tunaona ni mahaliambapo watu hujifunza kutumia kuzima moto ili kupata ujizi ndio wasaidie watu wengine.

Hapa naona kuna dawa ambalo linaweza kutibu magonjwa. Hizi dawa linatumika kutibu watu ambayo wako na ugonjwa. Dawa hili linatusaidia maishani kuwa na afya nzuri.

Huku naona ya kwamba kuna nadhani watu na wanyama wamekufa sana dhidi ya ukame, pia huku naona miti imekauka ,kiwanja kimekauka, kuna ukame.

Hapa naona daktari na mtu ambayo amekuja kong'olewa meno. Labda meno lake halikukaa vizuri ndio maana anakuja kwa daktari aweke meno lake likae vizuri na safi.

Huku tunaona wauguzi watatu, wauguzi hao wanaonekana kuwa wakifanya oparesheni kwa mgonjwa huyu, huku pia ni hospitalini, mahali ambapo watu upelekwa wakiwa katika hali maututi ili wapate kusaidiwa na madaktari.

Hapa naona ya kwamba kuna daktari moja ambaye ni mwanamke huyu daktari anatibu mama moja kwa kudungwa sindano labda huyu mama alishikwa na ugonjwa.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna madawa ambayo jamii moja ya wamaasai, wanaipenda kuitumia hii madawa kwa kuitibu watu.

Tunaona chanjo. Chanjo hili, linatumika kwa kudungiwa mtu, ili aweze kupata hali njema maishani mwao. Hii dawa inatumika sana sana kwa watoto wadogo ili wapata afya njema maishani mwao.

Huku naona ya kwamba kuna daktari mtoto na mama ya mtoto huyu mtoto anatibiwa ili apate afya njema akiwa mkubwa pia atapata kuwa na nguvu vizuri sana.

Hapa naona sindano na dawa amabayo hayajatumika lakini unaweza kutumia kutibu magonjwa mengi mengi na pia hayajatumika lakini inaweza kutusaidiya maishani.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mama moja anayepikwa sindano hili kutibiwa huyu mama anaonekana kuwa hasikii vizuri hapa pia naona daktari amefalia barakoa hapa Kuna dawa.

Huku tunaona mtoto anayepata chanjo kwa kudungwa sindano begani mwake, hii dawa anayedungiwa itamsaidia huyu mtoto kwa kupata hali njema katika maishani mwake, na pia isije yakwamba atasumbuliwa na maradhi yoyote maishani mwake.

Huku naona mtoto mdogo ambaye anapigwa chanjo kwa kutumia sindano na huyu mtoto apate Hali njema maishani mwake. Huyo mama ako sa.

Hapa naona ya kwamba kuna mama mmoja anaye weka dawa kwa mikono yake. ili akule baada atapata kuwa na afya njema. hapa kuna uwezekano wa kutibu mgonjwa huyu.

Katika picha naona ya kwamba kuna wamama wawili na maofisa wanajeshi ambaye anasimama pale kando huku inaonekana kuwa ni hospitalini.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna watu ambao wamevalia nguo za kuonyesha hao ni maafisa wa usafi hao watu naona kuwa kuna mwingine anaonyeshwa dhidi ya kutumia hizo dawa.

Hapa naona mafuriko ambayo watu wanataka kusafiri, pia kuna nyumba ambazo zimetengenezwa kwa kutumia nyasi. Naona shamba nzuri ambayo imepandwa ndizi, miwa na na ma ...

Katika hii picha naona kwamba kuna maaina za magari ambapo wanapita ,huku kuna mafuriko kubwa au mvua kubwa ambayo imenyesha hadi ikafunika barabara.

Katika hii picha naona kuna picha iliyochorwa juu ya chupa ya dawa, hii dawa inatumika kutibu maridadi ya kuondoa, kuongeza mbegu na kuondoa kanzi kwenye uume kukupa naam.

Huku naona ya kwamba kuna madawa ambayo imepigwa picha. Hizi madawa ni ya kudungia mgonjwa. Pia hii madawa inaonekana kua haijatumika.

Huku naona ya kwamba kuna madaktari wawili wa kutibu meno, huyu daktari anatibu mtu aliyekuwa na shida ya meno labda ni kusafisha meno yake hili ing'are mno.

Hapa naona ya kwamba kuna daktari ambaye ameshika dawa ya kudungia watu walio na ugonjwa. Na hapa naona pia huyu daktari amevalia kisuizi ili asije akajidunga au kushika na uchafu.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna televisheni ambapo imewekwa katika Kona ya nyumba huku Kuna uwezekano wa kuwa hapa ni hospitalini mahali watu ungojea kutibiwa.

Hapa, naona kuna mafuriko makubwa ambalo magari yanang'ang'ana kupita. Pia naona kuna miti mingi na watu ambao wanafunikwa na maji.

Huku naona ya kwamba kuna daktari mmoja na madawa ambayo imo tayari ikiwa katika kwa mahali ambapo inauwezekano. Huku pia tunaona daktari amevaa barakoa.

Huku naona ya kwamba kuna dawa ambayo ipo tayari kwa kudungia mtu ,dawa inaonekana kuwa bado haijatumika pia naona sidano ya kudunga mtu.

Hapa naona kuna dawa ambayo linaweza kutumika kutibu watu ambao wana ugonjwa tofauti. Dawa hii linatuchunga kutoka kutoka.

Huku tunaona dawa, dawa hii inatumika kwa kudungiwa mtu aliyekuwa au aliyegonjeka. Hii dawa ni muhimu sana. Inatumika kwa kupata hali njema na kupata nguvu mpya kwa wagonjwa.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna madawa. Hii madawa ni ya kutumia mara moja tu. Hii madawa ni ya mililiter sufuri nukta tano, ambayo mtu hudungiwa tu.

Hapa tunaona daktari na mtoto aliyetibiwa na daktari huyu. Mtoto huyu labda hana afya au nguvu ndio maana daktari huyu anamdunga anamtibu.

Huku naona ya kwamba kuna madawa ya aina tofauti tofauti. Hii dawa inaonyeshwa kuwa imo katika hospitalini mahali watu waende kupewa hii dawa wapate hali nzuri.

Huku tunaona madawa. Madawa hizi zinaonekana kuwa haijatumika. Hii madawa inatumika na watu wakubwa ili waweze kupata hali njema au watu waliokuwa na ugonjwa. Hii itaweza kuwasaidia.

Hapa naona kuna daktari wa meno ambayo labda huyu mwanamke alikuja awekewe meno liwe safi au litengenezwe liende kuwa zuri. Huyu daktari anatusaidia kutibu labda magonjwa kwenye meno.

Naona wamama ambao wanabeba maji kwa mitungi ,wakiwa wameiweka maji haya kwa kichwa. Na pia wanaonekana kuwa hawa wamama wamevaa bangoli katika mikono yao na shingoni mwao. Na huku pia ni mahali kuna ukame kubwa sana.

Huku naona picha iliyochapishwa katika juu ya meza. Hii picha ni picha ya dawa. Hii dawa ni dawa ya kusafisha mwilini mzima na inatumika kwa watu waliokuwa wapate uhai mzuri.

Huku, tunaona daktari, ambaye, amevalia, barakoa, ili kusuia, kushikwa na virusi tofauti tofauti, anaonekana kuwa hapo hospitalini na, mahali wagonjwa huenda kupata matibabu, ili kupata afya nzuri, maishani mwao.

Huku tunaona mtu ambaye anapata chanjo, mtu huyu anapata chanjo kutoka kwa dakitari ambaye ni mwanamke. Anapata chanjo ili aweze kupata afya njema maishani mwake, na kupata hali nzuri maishani mwake.

Naona ya kwamba kuna watu na kuna wanyama. Huku kuna uwezekano wakuwa kuna mvua kubwa sana. Pia ni mvua wa mafuriko.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna watu walio kwa vitanda ambayo ni ya hospitalini, huku pia naona kuna wagonjwa wawili wanangojea kutibiwa na kupona.

Hapa tunaona gari ambayo imelipulika na watu wanakuja kwenda kuona kitu kilichotendeka. Watu hawa wana huruma sana kuona kitu ambayo kilifanyika hapo na kule.

Hapa naona ya kwamba kuna mama moja ambaye akona mtoto na mwingine anaonekana kuwa alikuwa anakuja kusalimia huyu mwanamke, hapa inaonekana kuwa ni hospitalini.

Hapa naona kuna hospitali ambalo lina mafuriko nyingi linafunika chini. Naona nyasi halina afya nzuri kwa sababu la mafuriko haya. Watu awezi kuja katika hospitali hii kwasababu.

Hapa tunaona daktari anayetibu mtoto ambaye ni mgonjwa. Hapa kuna daktari ambayo anawasaidia wanawake katika hospitali hii. Daktari huyu anasaidia mtoto huyu kwa kumdunga.

Hapa tunaona daktari wa meno na mvulana ambaye anaitengenesewa meno ikae vizuri ama anasafishiwa meno. Daktari huyu anaweza kumsaidia kutoa uchafu kwenye meno lake daktari huyu ni wa meno.

Katika hii picha naona kuwa mahali huku naona imechomeka kwa moto na ina ishara kuwa hapa ilikuwa msitu mkubwa na imeshika moto. Inaleta changamoto kubwa kwa wanyama pori wanaoishi huku.

Katika hii picha tunaona ya kwamba kuna mtu anayesafirisha manguo na kitanda na blanketi ili kuivuka katika mto fulani. Hapa tunaona ya kwamba hii mto imefura na haipitiki wala haivukiki.

Ninaona ya kwamba huyu ama hii picha kuna madaktari wawili na mgonjwa mmoja aliye kwa hali ya maututi. Na katika tena hii picha naona ya kwamba mgonjwa anapewa dawa kwa lazima ila bila kumbebeleza na kumjali. Bali ni kumtengeneza aguwe.

Katika hii picha ambayo imepigwa naona kuwa kuna dawa ya kupiga mahindi, ya kupiga nyanya, pia kuna matunda inaweza tumia hii dawa. Pia naona kuna shamba ambayo iko tayari.

Katika hii picha naizungumzia ama kuirona kwamba huyu mtu ama huyu mkulima anapiga dawa mboga yake na tunaona yeye anauhakika ya kwamba hii dawa inaenda mbali sana ili kufikia mboga iliyo huko mbali kidogo na nyingine mahaba ya kwamba maana ya kutia bidii.

Katika hii picha naona mama, daktari na mtoto akipata chanjo la mugu. Huyu mtoto naona pia anasikia uchungu mwilini mwake kwa kudungwa sindano. Hapa pia naona kuna umakini wa udungaji wa hiyo sindano.

Huku naona dawa ya kudungia watoto wadogo ili kuzuia magonjwa hatari hatari katika maisha yao, tena hii madawa inasaidia watoto wakuwe na afya nzuri maishani mwao ili waishi maisha poa.

Katika hii picha ya Leo naona wauguzi na mgonjwa akitibiwa hospitali inaonyesha kuwa huyu mgonjwa ako hali ya mahututi hipo madaktari wengi na naona anashughulikiwa na madaktari hao.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna madaktari wawili wa meno wanaosafisha au wanao msaidia mhudumiwa kwa kusafishiwa meno yake ili afurahie ama isije ikamuuma baadae, yakwamba itamfanya huyu afurahie maishani yake.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna dawa aina tofauti tofauti ila sijaijua ni dawa ya kutibu ugonjwa gani ama ni dawa ya nini. Pia katika hii picha inanionyesha kuwa hapa ni kama ni hospitali. Ni kama ni hospitali.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna vibuyu ya maziwa, hizi vibuyu ilikuwa za kitambo au wakale walikuwa wanaipenda mno kuiweka maziwa hizi vibuyu na kuingoja kwa muda ndogo.

Katika hii picha ninaona ya kwamba kuna mama mmoja aliyekaa katika kitanda ya hospitali na inaonekana kuwa alikuwa anamzaa mtoto wake huku naona bado ako hospitalini akitibiwa na kuwa na hali yake.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna daktari na mama na mtoto anayetibiwa ni kama anayepewa dawa mdomoni mwake, hapa naona kuna umakini kwa kupea mtoto huyu chanjo na kuipata mtoto awe na nguvu wa kutosha.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mafuriko ama mvua mwingi iliyopo katika nchi moja. Na haijulikani ni nchi gani. Naona ya kwamba pikipiki na gari zimeingia kwa maji na zinajaribu kuipita ama kuipanda katika hali nyingine na kutafuta mahali pa kwenda.

Katika hii picha naona mama mmoja na daktari mmoja na dawa iliopo katika juu ya meza. Naapa ya kwamba kuna mazungumzo baina ya daktari na huyu mama aliyekuja kuipata dawa.

Katika hii picha naona mchanganyiko wa watu wengi wanaoshiriki katika kusafisha au kutunza mazingira yao. Hapa kwamba tunaona polisi mmoja anayejituma pia kwa kutunza mazingira yetu na wamama wengi.

Katika hii picha kuna uonyesho ya kuwa kuna ukame au kuna kiangazi kubwa ambaye inaua wanyama kwa wingi. Hapa kuwa naona watu wawili wanao kutembea huku ili kujitafutia chakula ng'ombe wao.

Hapa ya kwamba naona maafisa ya wanajeshi wanaoshiriki katika kupeana chakula kwa watu wasiokuwa. Na hapa pia naona kuna wamama wanaosimamia hii kazi ili watu wapate na kuifurahia.

Hapa naona kuna dawa au madawa na sindano ya kupiga mtu dawa, pia naona huku nikama naona masindano mingi, madawa na pia kuna dawa yenye iko kwa chupa imewekwa ndani ya kitu ya kuwekelea.

Katika hii picha naona mgonjwa akitibiwa na madaktari wawili. Huyu mgonjwa inaonekana kuwa ni mama anaye safishiwa meno yake na madaktari wawili hapa. Hapa Kuna ishara kuwa hapa kuna utunzaji wa meno.

Hapa ni kisima. Tunaona wamama wawili ambao wana mitungi matatu. Kwenye kisima hii kuna maji. Wamama hawa wanachota maji. Maji hiyo watatumia kwenye matumizi yao nyumbani kama vile kuosha nyumba, vyombo na nguo.

Hapa naona ya kwamba kuna wamama wawili wanao jadiliana, na kuiona hii kikapu moja aliyoshika, na pia kuna televisheni ni kama walikua wanaitazama.

Hapa ni shambani. Shamba hili ni kubwa sana. Shamba hili limepandwa mimea. Tunaona mzee mmoja anayenyunyizia mimea hii, ili inapokua isiweze kunyauka na pia itakapokua itaweza kuleta manufaa nyingi kwa watu ili wapate chakula.

Hapa naona ya kwamba kuna mtu anayepata kuchanjwa au kutibiwa. Hapa naona daktari amefunga barakoa na kuchanja huyu mtu.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mzee mmoja aliyekuwa anapokea chanjo lake huku pia naona wamama wanaopanga laini ili wapate pia chanjo yao.

Hapa naona madaktari wawili na hao madaktari wanaonekana kuwa daktari wa meno . Hao wanasaidia mgonjwa mmoja kutolewa au kusafisha meno yao , Madaktari hao wamevaa vizuizi mkononi mwao ila wasishike uchafu au kujichafua.

Hili ni shamba, shamba hili limepandwa mimea, mtu huyo ananyunyuzia maji, au ananyunyuzia dawa mimea hio, ndipo inapokuwa isiweze kupatwa na maradhi ya aina aina ni mimea.

Hii ni chanjo. Chanjo hili linawekwa kwa sindano ili muuguzi aweze kutumia kumtibu mgonjwa. Mgonjwa atakapotibiwa na chanjo hili ataweza kuwa na afya njema ya kuweza kuendelea kuishi. Kuendelea na maisha yao.

Tunaona ya kwamba kuna daktari ambaye amevalia barakoa, hapa pia anaonekana akiwa anapima dawa iliyokuwa kwa chupa moja ili kuidungia mtu au mtoto ili apate hali njema mwilini mwake au hali nzuri maishani mwake.

Huku naona ya kwamba kuna madawa ambazo hazijatumika kamwe. Hii dawa inasaidia mtu kupata hali njema, hasa kwa watoto wadongo ambao bado mwili yao ijakoma.

Huku tunaona mama moja ambaye ameshika dawa iliyokuwa kuwa chupa mbili , hii dawa inaonekana kuwa haijatumika au haijafunguliwa, hii dawa pia inatumika kwa kumezwa hili upate hali njema maishani.

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna mama anayebeba mtungi mgongoni mwake na mbeleni amebeba mtoto mdogo mno. Inaonekana kuwa hao wamama wanaendea maji kisimani, mahali watatoa na kupata maji.

Huku tunaona lori ambayo imeanguka, ndidi ya mafuriko katika hii jamii. Huku pia kunaonekana kuwa njia hii haipitiki mno ila inaleta madhara mingi mingi kwa watu wanoishi huku.

Huku ni hospitalini. Tunaona muuguzi na mgonjwa. Mgonjwa huyo amelala kwenye kitanda na muuguzi huyo anamhudumia ili mgonjwa huyo aweze kupata afya njema anapoendelea na maisha yake . Muuguzi huyu anaonekana kujitahidi sana kwenye kazi yake.

Katika hii picha naona mikono ya watu. Ingine ni mkono ya daktari alafu ingine ni mkono wa mshukiwa. Hapa kuna uwezekano wa kuwa huyu mgonjwa aliumia mkononi mwake.

Katika hii picha naona ya kwamba hapa ni hospitali, na naona madaktari wakiwa wamefunga parakoa na wamejivaa kweli kweli, huku pia inaonekana kuwa ni chumba cha wagonjwa wa hali ya maututi.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna wamama wanaobeba maji kwa vichwa yao iliyokp kwa mitungi, huku pia naona ni kama wanaishi katika mahali pana ukame.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mtu anaye kalie kuo na mzima moto. Huyu mtu pia hujaribu kujifunza kufunza kutumia hii mzima moto. Hapa kuna uwezekano wa kuwa huyu alisomea kuwa mzima moto yeye mwenyewe.

Hapa naona ya kwamba kuna daktari anayepima dawa, pia kuna mama na mtoto. Huyu daktari anavaa mavazi la hospitali na kuna uwezekano wa kuwa kuna umakinikaji wa hii kazi yake. Hapa kuna pia mtoto anaye.